Hapa ni sokoni, tunawaona watu wawili wakiwa wameketi kwenye vibanda vyao na kwenye vibanda hizi kuna vitu kadha wa kadha kuna mahindi, kuna matunda, na kwa matunda kuna matunda kama vile nanasi, avocado , machungwa na kadhalika.

Hapa ni sokoni. Kwenye kibanda hiki, kuna viatu vya watoto na watu wakubwa. Kuna slipasi , kuna viatu, kuna gumbuti , kuna nguo na kadhalika.

Hapa kuna kidole cha gumba. Kidole hii imeshikilia noti za shilingi elfu moja, ambazo ni nane kwa ujumla. Na noti moja ya shilingi mia tano ya zamani, ya taifa la nchi ya Kenya.

Hii ni traki. Traki hii imebeba magari mengine madogo katika sehemu ya chini na juu. Naamini kuwa traki hii inaegesha hayo magari, kwa katika sehemu ile nyingine kwa ajili ya biashara.

Hii ni kibanda na kwenye kibanda hiki tuna uziwa aina mbalimbali za mboga na mboga hizi ni kama vile nyanya, kitunguu, pilipili hoho, dhania, kuna ndimu, maharagwe na kadhalika.

Hapa kuna gari, na watu wawili ambao wanesimama, na watu hao moja wao anaonekana wakitia petroli kwenye gari, mwenzake akiwa anamwangalia ambacho anakifanya.

Picha hii inaonyesha duka, na kwenye duka hili tunaziona bidhaa kadhawa kadha ambazo zinauzwa, na kwa bidhaa hizi ni kama vile; soda, maji, biskuti, peremende, madazi na kadhalika.

Picha hii inaonyesha kidole cha gumba, ikiwa imeshikilia noti ya shilingi elfu moja, kutoka benki kuu ya Kenya, na pia kwenye noti ya, hii, tunamwona mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa jamuhuri ya Kenya.